Hii ni chupa nyeupe, ni ya dawa inatibu vitu mbalimbali, ni ya dawa inayoitwa ibuprofen na inatibu magonjwa mbali mbali katika mwilini. Na ilitengenezwa tarehe kumi na sita.

Hii ni chupa iliyobeba madawa mbalimbali za kutumia mwilini ili kuongeza vitu vinavyohitajika mwilini. Imeandikwa: Easy Iron, 225mg, non-constipating na vitu kadhalika.

Moto imetokea na kuteketea sana katika shamba lile. vile vile tunauwezo wakuona wazima moto wawili wakiwa wanajaribu. kuzina moto ili kuzuia kuenea katika maeneo mengine.

Hapa ni darasani. Tunamuona mwalimu akiwa amesimama anaagiza wanafunzi wale. Vilevile kunao mwanafunzi mmoja anayejaribu kuwaeleza wengine jinsi ya kufanya vitu darasani.

Hapa tunaona daktari ambaye anamwangalia mgonjwa wake. Anamwangalia jino iwapo lina shida, iwapo lina shimo au shida lolote vilevile anamulika kuona vizuri.

Hizi ni madawa mbalimbali zinazotumiwa kuponya magonjwa mbalimbali, naona zikiwa kwenye capsules , zingine ni madawa tu ambazo zimetengenezwa kwenye duara. Naona chupa nne na vifuniko zao pia.

Haya ni madawa mbali mbali zimo kwenye machupa mbali mbali, na zinatibu magonjwa mbali mbali kama yellow fever vaccination . Kuna pia sindano ambayo inatumika kuweka hizi dawa mwilini.

Hapa ni hospitalini, naona wauguzi wawili ambao ni wanawake. Vile vile ninamwona mgonjwa pale ambaye ni mwamamume. Daktari anamwangalia jino iwapo liko na shida au wapi yafaa kurekebishwa.

Naona mwuguzi ambaye anamtumikia au kumhudumia mtoto aliyezaliwa akiwa mchanga. Ameekwa kwenye chombo cha kumpatia joto na kuangalia afya yake ili awe sawa.

Huyu ni daktari ambaye ni mvulana, pamoja na msichana mdogo ambaye ni mgonjwa. Daktari anajaribu kuangalia nini mbaya na mgonjwa yule na ni aje anaweza kumsaidia.

Hii ni dawa ya kumzuia mtu kuanguka kwa ajili ya ugonjwa. Imewekwa katika kibuyu nyeupe na iliyokuwa na kifuniko nyekundu, na dawa yenyewe imefunikiwa.

Hii ni dawa aina ya Azithromycin tablets inayotumika kufanya vitu mbalimbali. Imewekwa katika pakiti tatu na zingine pia zimeekwa kwenye meza ambayo ina dawa kumi na mbili.

Tunamuona muuguzi akifanya usafi wa mashine yale yanayotumika kufanya operesheni mbali mbali kwa wagonjwa wanapokuja hospitalini. Mashine ziko mingi pale.

Tunaona msusi aliyeshikilia nywele au kichwa cha mteja wake. Anaichana ili kulainisha nywele ndiposa aanze kusonga. Msusi yule amevalia saa nyeusi.

Hii ni dawa yenye rangi ya manjano. Inatumika kuuguza vitu mbalimbali kwenye mwili vyenye jina ibupruphen . Ina rangi ya manjano na imewekwa katika vifaa mbalimbali ili kushinikiza

Huyu ni daktari anayemfunikia mfu aliyetuacha. Anamfunika kwa kutumia kitambaa nyeupe akiwa amela amelazwa kitandani, na kuna kiti pale pamoja na meza ya daktari yule.

Hii ni dawa aina ya Ion chelache. Inazuia vitu mbalimbali kwenye mwili kama kuchoka, kupunguza kuchoka, kuongeza vitu kama red blood cells mwilini na vitu mbalimbali.

Mgonjwa ako hospitalini anaangaliwa jino lake ikiwa liko sawa. Muuguzaji yule amevalia nguo ya bluu, na anamwambia mgonjwa afungue mdomo, ili aweze kuangalia kile kilichokuwa shida.

Hili ni eneo lililo kauka sana. Tunamuona muislamu mmoja akiwa amevalia buibui zake. Anatembea katika eneo lile kutafuta lishe. Vile vile tunaweza kuona wanyama waliokufa hapo chini.

Hili ni shindano ambalo linatumika kuweza kudunga wagonjwa na kuwapatia dawa, vilevile tunaona kidude iliyoandikwa yellow fever vaccine ambayo imebeba dawa inayotumiwa kuzuia yellow fever .

Naona sindano inayotumiwa kueka dawa pamoja na chupa lile lililokuwa na dawa, naona pia chupa lile limeandikwa polio vaccine , na inafaa kudungwa pekee yake.

Huyu ni mkulima amebeba kidude mgongoni, iliyokuwa na dawa anayotumia kunyunyuzia mimea zake dawa kuzuia wanyama au wadudu mbalimbali wanaoandama mboga zake.

Haya ni madawa ya ina mbalimbali yanayotumika kutibu vitu tofautitofauti. Ni ya aina ya enmox supermax na imewekwa katika kidude nyekundu na ingine katika kidude nyeupe.

Huyu ni msichana pamoja na mvulana wamesimama kando ya choo zile kuweza kuonyesha jinsi ambavyo wanawezesha wale wanaoishi kwa eneo wasiojiweza jinsi wanawatengenezea msala.

Twaweza kuona wauguzi wanaoshughulikia watoto waliotoka kuzaliwa. Wamelazwa vitandani mwao. Wanaangaliwa kwa upole iwapo wako sawa au wana shida yoyote.

Huyu ni mgonjwa aliyepata ajali na kutoweza kutembea. Daktari anaweza kumsaidia na kumfunza jinsi ya kuweza kutembea sana. Kwa sasa, amepiga magoti pamoja na daktari yule anaye eleza jinsi ya kuweka mkono.

Daktari ni msichana, amemdunga mgonjwa begani ambaye ni mvulana. Vilevile kuna wale wanaopita na pale ni mjini. Watu wamevalia barakoa na wengine wameketi.

Huyu ni daktari wa mitishamba. Anaweza kuweka madawa zake kwenye sanduku, ili kuweza kujua ni dawa gani inatumika wakati gani. Anazichambua ili kuweza kutibu wagonjwa wake.

Huyu ni daktari anayemdunga mgonjwa sindano kwenye bega. Daktari yule amevalia nguo yenye rangi ya manjano, na vilevile pia mgonjwa yule amevalia nguo yenye rangi kama hiyo ya manjano.

Huyu ni mwanamume ambaye amesimama, anachukua sanitizer kwa minajili ya kunawa mikono kwenye sink inayotoa maji. sink lile ni nyeupe na inatumika kunawa mikono.

Huyu ni daktari anayechunguza mgonjwa kujua jinsi ambavyo mgonjwa yule anaendelea na iwapo ana shida yeyote ya ulimi, anawaza kumwuliza maswali tofauti tofauti ili kuweza kujua hali yake.

Hapa ni hospitalini. Kuna vitanda kadha wa kadha za wagonjwa. Zimetandikwa vizuri laini tena sana kutumia kitambaa nyeupe. Vilevile tunaweza kuona runinga pale mbele inayoweza kuburudisha wagonjwa.

Huyu ni daktari anamhudumia mgonjwa yule kwenye jino linalouma. Daktari yule amevalia nguo jeupe na saa na long'i nyeusi. Msichana yule ameketi chini akingoja kuhudumiwa.

Hawa ni wanakijiji wamaasai ambao wanafunzwa na daktari kuhusiana na mambo ya kiafya, mambo ya usafi ili kuwawezesha kutokuwa wagonjwa kiholela.

Watoto wawili, msichana na mvulana wananawa mikono wakiwa shuleni ili kuidhinisha au kuimarisha usafi ndani ya shule. Limaji lile linamwagika chini.

Hapa ni sokoni. Wanauza dawa mbalimbali. Zikiwa kwa mifuko mbalimbali. Naona pia vile masheta, masaai shuka, bagi. Muuzaji pia, ameketi pale akiwa anangoja wanaonunua.

Huyu ni muuguzi anampea mtoto yule chanjo, mamake akiwa ameketi pale kando akiwa amebeba mtoto mwingine pia, vilevile kuna wauguzi wengine pale kando wanaoangalia jinsi mtoto yule amedungwa chanjo.

Hapa ni hospitalini. Tunamuona mgonjwa mmoja aliye umia sana mguuni, akiwa amelala kitandani, anaongezwa maji. Vile vile kuna wengine waliokuja kuwaona, jinsi wanavyoendelea hospitalini.

Inaonekana kuwa kuna ajali iliyotendeka mahala hapa. Ni ajali inayoshikanisha malori mbili, moja ikiwa imebeba petroli na nyingine ikiwa imebeba watu na mizigo.

Hapa ni mahali pa kuosha mikono, gunia, sabuni na maji. Naona kidude cha kubeba maji, vilevile naona askari yule anajaribu kunawa mikono.

Naona daktari aliyevalia koti jeupe. Ni mvulana na anataka kumdunga msichana yule sindano kwenye bega ikiwa anamwekea dawa ndani ya mwili iweze kumtibu.

Hapa ni hospitalini. Tunaweza kuona mashine tofauti tofauti. Vilevile kuna daktari aliyevalia koti nyeupe na pia kuna kitanda ilibandikwa shiti au kitambaa nyeupe.

Wanaume hawa wana nyunyuzia dawa kwenye vifaa mbali mbali kama vile viti, meza na hata mimiea zilizokuwa pale kuzuia wanyama na wadudu kuandama watu kwenye ofisi.

Hawa ni wanafunzi wenye shule ya upili. Wako kwenye labu wanajaribu kushirikiza huduma mbali mbali pale kwenye labu . Naona mwingine ameshika bunsen burner anajaribu kuchoma kemikali mbali mbali ili kuhakikisha yameendelea vizuri.

Mafuriko yameandama kijiji hiki, naona watu wakitaka kuzuia vitu vyao visiharibike, wanazisongeza mbali na kuzing'oa juu katika ghorofa lililo na mabati. Nyumba hili ni la mabati na ...

Hapa ni hospitalini. Kuna mgonjwa anayehudumiwa na daktari. Vilevile, kuna muuguzi anayesaidia daktari yule kuhudumia mgonjwa yule. Anahudumiwa meno kutumia mashine mbalimbali zinazosaidia.

Hapa ni mahali pa kuuza madawa za kienyeji tofauti tofauti, za kutibu magonjwa tofauti tofauti, kama vile kuumwa na kichwa, kuumwa na tumbo, kuumwa na meno, kuosha tumbo na vitu vingine.

Tunaona mkono wa binadamu ukiwa umeshikilia sindano vilevile kunayo vaccine iliyowekwa kwenye kidude, ambayo inataka kutumika pamoja na sindano lile kuwekea mgonjwa.